Bustani ya wima iliyotengenezwa kwa kutumia mabomba ya PVC yaliyopangwa kwa safu. Mimea mbalimbali ikiwemo mboga za majani nyanya na miti shamba inamea kutoka kwa mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba hayo.

Wafanyakazi wawili waliovaa sare za kijani na kofia nyeupe, wanachambua na kufungasha maparachichi kwenye mkanda wa kusafirisha bidhaa katika kituo cha kuchakata matunda. Wamevalia barakoa, wanahakikisha usafi na usalama wa chakula huku wakipanga maparachichi kwenye masanduku ya karatasi kwa uangalifu.

Trekta la kijani lenye magurudumu ya manjano, linapita juu ya shamba kubwa likivuta jembe maalum linalochimba na kugeuza udongo kuwa safu nadhifu. Ardhi imegawanyika kwa mifereji ya kina ishara ya maandalizi ya kupanda mazao.

Mmea imepandwa kwa mpangilio wa mistari ukinyooka ndani ya chafu ikiacha nafasi katikati inayotumika kama njia ya kutembea au kufanya kazi ya ukaguzi na utunzaji. Majani yana chanua kwa rangi ya kijani kibichi yakionekana kuwa na afya na kustawi vizuri.

Mfululuzi wa mabanda ya kisasa ya kilimo yamepangwa kwa mpangilio wa mstari. Kila moja likiwa limefunikwa kwa nyenzo za plastiki inayopitisha mwanga. Uzio wa waya umetenganisha eneo hilo na mazingira ya nje ukidokeza udhibiti wa usalama na mipaka ya shamba.

Mistari ya mimea ya strawberry imepangwa ndani ya banda la kisasa la kilimo. Mimea hiyo ipo juu ya vitanda vilivyoinuliwa na kufunikwa kwa plastiki ya kudhibiti unyevu nyevu na magugu. Matunda kadhaa mekundu tayari yameiva na yanaonekana kati ya majani yakionyesha afya na rotuba nzuri.

Mimea ya ndizi imepangwa kwa mpangilio wa kilimo, kila mmea ukiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Kati ya mimea, wavu ya samawati imewekwa kwa uangalifu, labda Kwa ajili ya ulinzi dhidi ya wadudu kusaidia ukuaji wa mimea.

Shamba kubwa la kuku wale waliofunwa kwa ajili ya nyama wakiwa wamejaa sakafuni katika chumba kikubwa. Mistari ya vifaa vya kulisha na kunywesha vinaonekana vikipita kati ya safu za kuku, taa na feni ya dari zikiweka hali ya mwangaza na uingizaji hewa.

Mistari wa ng'ombe walioko ndani ya banda la kisasa waonekana wamesimama juu ya mikeka ya mipira wakiwa na alama za masikioni kwa ajili ya utambulizi. Mbomba na vyuma vya ukingo vina onyesha mazingira yaliyo tayarishwa kwa kwa shughuli za ufugaji wa kitaalam.

Ndani ya banda la kisasa la kilimo, nyaya za kijani zimetundikwa kwenye mizabibu, zikishishikiliwa kwa uzi uliounganishwa na fremu za mbao zilizopangwa kwa ustadi. Mpangilio huu wa nyuzi na fremu unasaidia mmea kusimama wima, kurahisisha ukuaji na uvunaji

Kuku wa rangi ya kahawia wamesambaa kwa wingi ndani ya banda la kisasa la kuku. Sakafu imetandikwa kwa changarawe na vipande vya mbao laini uku upande mmoja ukiwa na masanduku ya kutagia yaliyotegenezwa kwa mbao zilizochakaa kidogo.

Mtu anaonekana kupiga magoti na kuchagua vitunguu vilivyo kwa wingi. Kuna vitunguu vya ngozi ya zambarau. Zingine ngozi ya kikahawia na zingine za kijani. Zingine zimefungwa kwa karatasi nakuwekwa kando.

Vifaranga wengi wakiwa wamefungiwa katika kiwanda cha mabati. Vifaranga hao wako na rangi nyeupe na kimanjano. Kamba ndefu nyekundu iliyofungwa kwa chuma imetumika kuwangawanyisha vifaranga hao.

Shamba limepangwa vizuri kwa njia ya kuotesha mimea lenye mistari ya mabwawa ya udongo yenye mpangilio. Kila bwawa limegawanywa kwa kutumia mabomba ya plastiki ya mfumo wa umwagiliaji, ambayo yanasaidia kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea iliyopandwa.

Bomba jeusi la umwagiliaji likiwa na tone la maji linaloningnia kutoka kwenye tundu dogo. Uso wa bomba umejaa matone mengine madogo ishara kuwa limekuwa likitumiwa hivi karibuni , upande wa kulia kuna majani ya mimea ya kijani yakionyesha kuwa mfumo huu wa umwagiliaji unatumika kwa kumwagilia mimea.

Shamba la kisasa lenye mfumo wa umwagiliaji wa sprinkles . Mabomba yakipuliza maji kwa miale juu ya safu za mimea iliyopandwa kwa mistari. Udongo na mazao yanaonekana kuwa na rutuba nzuri, yakichangamka kwa mwangaza na unyevunyevu.

Sehemu ndogo ya bomba la maji imefuniliwa huku matone ya maji yakitiririka polepole kuelekea ardhini. Mazingira yanayolizunguka yana udongo ulilowaa. Bomba hili hutumika kunyunyizia maji katika mizizi ya mimea.

Mabomba ya maji yananyunyizia maji katika shamba. Mimea imepandwa na kupaliliwa vizuri. Shamba limegawanywa katika vipande tofauti. Kunayo miti iliyopandwa kando ya shamba.

Shamba lililopandwa mimea limegawanywa katika sehemu ndogo. Katika kila sehemu kunalo bomba la maji linalowezesha usafirishaji wa maji. Hili linasaidia umwagiliaji wa maji katika mimea na husaidia mimea kukua.

Bomba la maji ndefu lenye rangi nyeupe, imetobolewa ili kumwagilia mimea maji. Mimea aina ya mahindi imepandwa na kupaliliwa kwenye shamba vizuri. Maji inasaidia kukuza mimea.